Hapa ni sehemu ya soko la mtaa, mwanamke mmoja amevaa buibui na hijabu ya zambarau, anapita karibu na duka la Mpesa. Mama mwingine amekaa chini ya kivuli akiuza bidhaa, amevikalia viti vitatu.

Magari mapya ya rangi mbalimbali yamepangwa vizuri ndani ya jengo. madirisha makubwa yanaingiza mwanga mwingi. Kuna meza na viti vinavyoonyesha kuwa kuna sehemu ya kuhudumia wateja wanaonunua magari hayo.

Kibanda cha soko kimejaa mapambo na bidhaa za urembo. Kuna hereni, vikuku, mikufu na vitambaa vingi vya rangi tofauti. Bidhaa zimepangwa juu ya meza na pia kuning'inia kwenye paa la kibanda. Meza imefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya waridi.

Eneo la maegesho limejaa magari mengi. Kuna magari ya aina mbalimbali kama vile magari madogo, magari ya mizigo na mabasi madogo. Jengo jeupe linaonekana upande wa nyuma wa maegesho. Magari yamepangwa kwa karibu sana bila nafasi nyingi kati yao.

Magari mengi yameegeshwa nje ya jumba lenye ukuta wa glasi. Ndani ya jumba hilo kuna taa nyingi zinazoangaza. Moja ya magari hayo ni aina ya Mercedes-Benz iliyoandikwa, Rawa Auto, gari zuri sana lenye magurudumu manne.

Ndoo na vikapu vimejaa viazi. Kuna aina mbalimbali za viazi kama vile viazi vikuu na viazi vitamu. Viazi vimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni au kwenye kibanda. Baadhi ya viazi ziko kwenye vikapu vya kiasili vilivyofumwa.

Watu wengi wako sokoni, wanatembea na kununua bidhaa mbalimbali. Nguzo za nguo zimepigwa juu ya vibanda vya wauzaji. Kuna bidhaa kama nguo, vyakula na vifaa vingine vya matumizi. Soko lina shughuli nyingi na msongamano mkubwa.

Magari yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magari hayo ni ya rangi nyeusi, nyeupe na samawati. Mtu mmoja amesimama karibu na gari la katikati. Nyuma kuna miti na majani mengi hali inayoonyesha mazingira ya kijani.

Katika soko la mboga, kuna viazi vingi vya kahawia upande wa kushoto. Katikati kuna vitunguu vya zambarau vilivyopangwa vizuri. Kulia kuna nyanya nyekundu na zingine za rangi ya machungwa. Mboga hizi zinaonekana safi na zenye afya.

Kibati limejaa vitambaa vya rangi mbalimbali kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri ndani ya kabati hilo, kuna sanamu ya plastiki iliyovaa koti la kijani. Sehemu ya juu ya kabati ina kofia na sanduku la kijani, pembeni kuna nguo zilizoning'inizwa na zengine zimepangwa kwenye rafu.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki kutoka kampuni ya Anziano insurance agency. Tangazo linahusu bima kwa pikipiki za binafsi na za biashara. Kuna bei ya bima ya mwaka mmoja na bei ya bima ya miezi sita. Kuna picha za pikipiki na nambari za simu za mawasiliano.

Tangazo hili ni la bima ya magari kutoka kwa kampuni ya LetsGo. kuna kioo cha gari kinachoonyesha taswira ya gari lingine. Rangi za kijani na nyeupe zinatumika kuonyesha mwendo wa usalama. Maneno "Motor Insurance" yanaonekana kwa herufi kubwa. Tangazo linatoa ahadi ya huduma za haraka na kuu na zinazotegemewa.

Watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili, wanazungumza katikati ya magari nyeupe na nyeusi yaliyoegezwa karibu na nyumba za ghorofa zilizopakwa rangi nyeupe, wote wakiangalia simu moja.

Maonyesho ya magari yamo ndani ya jumba kubwa. Kuna magari mengi ya rangi mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri. Watu wengi wanatembea na kuangalia magari hayo. Makapu ina sehemu ya zulia jekundu na sehemu nyingine nyeupe. Maonyesho haya yanaonekana kuwa ya kisasa.

Hii ni sehemu ya duka ndogo kuna kreti za viazi zikiwa zimepangwa nje ya duka. Pembeni kuna friji lenye vinywaji baridi vya aina mbalimbali. Mabango ya Mpesa yanaonekana wazi kwenye kuta za duka.

Risiti kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani, NTSA, inaonyesha jina la mteja kuwa Dan Oyuga Amu. Huduma zilizolipiwa ni ukaguzi wa gari na ada ya urahisi. Jumla ya kiasi kilicholipwa ni shilingi elfu moja, hamsini za kenya.

Magari aina ya Mercedes Benz G-Class, yamepangwa vizuri pembeni mwa barabara ya lami. Eneo linaonekana kuwa la joto. Kuna taa za barabarani na jengo lenye paa la rangi ya udongo nyuma. Magari yote yanaonekana kuwa ya kifahari.

Jengo za duka la maziwa linaloitwa, "Mount Kenya Milk Depot", lina maandishi ya rangi ya buluu na nyeupe. Watu wamesimama karibu na lango la duka. Mtoto mmoja anaonekana akipita mbele ya duka. Eneo la mbele lina udongo na hatua za kupanda.

Hili ni bango la rangi ya samawati. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa Kiingereza yanayosoma hivi, Third Party Only Car Insurance. Kuna mchoro wa gari uliopakwa rangi manjano, nyekundu na nyeusi. Pia kuna mchoro wa mwanamke aliyevaa suti nyeusi pamoja na shati nyeupe.

Meza imejaa matunda na mboga mbalimbali sokoni. Kuna nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani, njano na za machungwa. Pia kuna limau, tango na dania katikati. Vyote vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia.

Watu wamekusanyika katika eneo wazi. Wengi wamekaa huku wengine wakiwa wamesimama na mizigo yao. Eneo hili lina paa linalotoa kivuli kwa baadhi ya watu. Mazingira yanaonekana kuwa na msongamano na uchafu kidogo chini.

Magari yamepakiwa katika eneo la maegesho. Kuna gari la rangi ya buluu mbele pamoja, na gari jingine la rangi nyekundu. Maegesho haya yana kivuli kilichotengenezwa na miavuli ya kisasa. Nyuma kuna magari mengine mengi pamoja na jengo kubwa.

Jengo hili la kisasa lina vioo kubwa za vioo, mbele ya jengo hili kuna magari ambayo yameegeshwa, lina paa refu na pana linalotoa kivuli upande wa mbele maandhari ni safi na anga linaonekana kuwa wazi na la blue .